Wanariadha wawili wanakimbia uwanjani. Wamevaa jezi za rangi nyeusi na kijani kibichi. Nyuma yao kuna nyasi. Kuna ukuta nyuma yao ambao umepakwa rangi ya kijani kibichi, nyeupe na nyekundu.

Mazingira ni ya shule. Kuta ni za rangi ya kijani kibichi. Madawati yaliyo ya rangi ya hudhurungi yamepangwa kwa foleni kwenda nyuma.

Chumba ambacho kimejengwa kwa matofali, kimepakwa rangi ya samawati. Kimechorwa wanyama pori ikiwemo farasi na ndovu. Nyuma yake kuna miti miwili.

Mazingira ni ya uwanjani. Kuna viti vingi vilivyo vya rangi ya samawati. Nyasi ni ya kijani kibichi. Mwanariadha aliye mlemavu amevaa jezi nyeusi na nyekundu.

Mazingira ni ya shule . Ubao mweupe umeandikwa kwa wino wa samawati. Ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi . Kuna ufagio umesimamishwa ukutani.

Mazingira ni ya darasani. Kuta zimeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi. Ubao ni mweupe. Umeandikwa kwa wino wa samawati.

Mchezaji wa kandanda ya walemavu yumo uwanjani. Amevaa jezi ya Kenya iliyo ya rangi nyeupe na nyekundu. Kuna nyasi ya kijani kibichi uwanjani.

Timu ya kandanda ya walemavu wamepanga safu uwanjani. Wamevaa jezi nyeusi zenye alama nyekundu na kijani zenye bendera ya Kenya.

Chumba kimejengwa kwa mawe na simiti, kimepakwa rangi nyeupe. Kina mlango uliopakwa rangi nyekundu. Kuna chuma iliyopakwa rangi nyeusi. Mbele yake kuna mimea.

Mazingira ni ya shule. Kuna dawati mingi na viti. Juu ya dawati kuna makaratasi. Kuta ni za rangi nyeupe. Nyuma kuna meza na kiti cheupe.

Wachezaji wa kandanda wenye ulemavu wanafanya mazoezi uwanjani. Watu watatu wamevaa jezi za rangi tofauti, nyeusi, nyekundu na kijani. Nyuma yao kuna viti vyekundu na vya rangi ya kijani.

Kitabu kilichofunguliwa katika ukurasa wa mia moja na sabini kina mtoto aliyevaa suruali nyekundu na shati ya manjano. Juu ya mtoto huyu ni mwanamme aliyevaa kanzu nyeupe koti nyeusi na kubeba vitabu vya samawati.

Chumba kilichojengwa kwa mawe na simiti kimepakwa rangi nyeupe na rangi ya dhahabu. Kina milango iliyojengwa kwa mbao. Dirisha zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna maua yaliyotengezwa vizuri.

Wachezaji wa kandanda walemavu wamevaa jezi za rangi nyekundu na kijani kibichi. Nyuma yao ni miti. Uwanja una nyasi ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyevaa kofia nyeusi na jezi ya rangi nyekundu iliyoandikwa Kenya, ameketi mbele ya bahari akiwa ametabasamu. Kando yake ni miti miwili.

Mazingira ni ya uwanjani. Mchezaji amevaa jezi nyeusi. Nyuma yake ni viti vilivyopakwa rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi.

Wanariadha wawili wamo uwanjani. Wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyekundu. Moja imeandikwa Kenya. Mwanariadha mmoja ameinua mikono yake kutokana na ushindi.

Msichana mchanga aliyevaa suti nyeusi ya michezo akiwa ndani ya boti la mazoezi ya kukwea. Ameketi vizuri ndani ya boti na anaonyesha dalili ya ushindi.

Kitabu kilichofunguliwa katika ukurasa wa sabini na tisa. Kinaonyesha lori, gari la moshi na mwanaume anayeendesha baiskeli.

Mazingira ni ya shule. Dawati zimepangwa kwa foleni tofauti tofauti. Kuta ni za rangi ya kijani kibichi. Kwenye ukuta kuna tarakilishi zilizopangwa. Mbele ya tarakilishi ni viti vya rangi nyeupe.

Wanariadha wamesimama kando kando. Wamevaa jezi za rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Jezi moja imechorwa bendera ya Kenya na kuandikwa Kenya.

Ghorofa yenye mabati mekundu, dirisha za kijani kibichi na milango ya dhahabu. Kiti kimoja cha plastiki kimo mbele ya nyumba hiyo. Kuna meza mbili mbele ya nyumba.

Watu wamevaa nguo za kitamaduni. Wamevaa nguo za rangi nyekundu na nyeusi. Wamevaa viatu vya rangi nyeupe. Kuna wale walio walemavu. Kando yao ni ukuta ulio wa rangi nyeusi na nyeupe.

Watu wengi wenye ulemavu wameshikana mikono. Wamevaa shati za rangi nyekundu na suruali za rangi nyeusi. Wengine wamevaa viatu za rangi nyekundu, huku mmoja amevaa viatu vya rangi ya samawati.

Wachezaji walemavu waliovaa jezi za rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, wameketi wakipigwa picha. Wengine wamesimama nyuma yao. Nyuma yao ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Kitabu kilicho cha rangi ya samawati na kijani kibichi kimewekwa juu ya dawati. Mtu aliyevaa nguo nyeusi amesimama. Katika ukurasa huo kuna watoto waliochorwa.

Samson Ojuka ambaye ni mkenya, ni mwanariadha ambaye amevaa shati nyeusi na viatu vya kijani kibichi. Yupo uwanjani. Nyuma yake kuna viti nyeusi, vya kijani kibichi na vyekundu.

Mtu ameketi katika kiti cha walemavu, amevaa suruali ya rangi ya samawati. Mkononi mwake ni saa nyeusi, amebeba vitabu vinne.

Watu walemavu wamevaa nguo za kitamaduni za rangi nyekundu. Mwanamke aliye mbele kabisa, amebeba bendera ya kenya. Nyakati ni za usiku. Nyuma yake ni mwanaume aliyevaa koti nyekundu na viatu vyeusi.

Tarakilishi mbili zilizowekwa juu ya meza nyeupe. Mezani kuna vitabu. Ukuta ni wa rangi ya kijani kibichi. Kando ya ukuta kuna dirisha.

Chumba kimepakwa rangi ya kijani kibichi. Meza ni za rangi nyeupe. Juu ya meza kuna tarakilishi nyingi nyeusi, viti ni vya rangi nyeupe.

Kitabu kilichofunguliwa katika ukurasa wa arobaini na saba, kimechorwa sabuni, viatu vyeupe, kichana na shati. Kuna watu upande mwingine wanaojikausha kwa taulo huku wengine wakichana nywele.

Mwanamke amevaa shati nyekundu iliyoandikwa Kenya. Yupo majini anapofanya mazoezi ya mchezo wa kupiga makasia majini. Amevaa kofia nyeusi.

Tarakilishi nyingi zimepangwa juu ya meza iliyo ya rangi nyeupe. Mwisho wa meza kuna vitabu vingi. Kuna viti vya rangi nyeupe vilivyopangwa. Ukuta ni wa rangi ya kijani kibichi.

Mwanariadha aliyevaa shati ya rangi nyekundu, iliyoandikwa Kenya yenye bendera ya Kenya, amesimama uwanjani, nyuma yake kuna nyumba mbili na miti mingi.

Ghorofa iliyojengwa kwa mawe na simiti imepakwa rangi nyeupe na ya dhahabu. Ina milango iliyoundwa kwa mbao, dirisha zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna maua na nyasi.

Jumba lililojengwa kwa mawe na simiti limepakwa rangi nyeupe. Lina mabati yaliyo ya rangi nyekundu. Mbele yake kuna miti mingi, kuna kiwanja kilichopandwa nyasi.

Ghorofa iliyojengwa kwa matofali, ina chuma nyeusi, madirisha yaliyopakwa rangi nyeupe na milango iliyo ya rangi nyekundu. Mbele ya ghorofa ni mti uliomea na kutoa maua.

Nyumba iliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe ina mlango mwekundu. Kuta zake zimechorwa wanyama pori ikiwemo twiga na ndovu. Nyuma ya nyumba kuna mti mkubwa ulio wa kijani kibichi na manjano.

Tarakilishi nyeusi imewekelewa juu ya meza nyeupe. Mezani kuna kitambaa cha rangi ya manjano. Kiti cheupe kimo kando ya meza. Nyuma ya tarakilishi kuna kioo, kuna dirisha iliyopakwa rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wawili wanacheza kandanda wakiwa walemavu. Mmoja amevaa jezi ya kijani kibichi na suruali nyeupe. Mwingine amevaa jezi nyekundu na suruali nyeupe.

Jengo la makazi lenye ghorofa tatu, lililojengwa kwa matofali ya jiwe na rangi ya kahawia. Kila ghorofa ina mlango mmoja mwekundu na madirisha kadhaa yaliyopakwa rangi nyeupe.